Gari la aina tifa lina kitambaa ya kimbichi na maandishi ya buluu kama inavyosoma, "SIMPET" limesimama kando ya barabara ya mchanga.

Vivusho viwili vinavyojulikana kama feri humu mkoani pwani, vimo majini. Vinatumika kusafirisha watu pamoja na magari kutoka ng'ambo ya likono hadi mkoa wa kilindini.

Gari limo barabarani likielekea airport Moi International number kama inavyosomwa KCV 06VL.

Mwanaume amevalia Shati ya blue , kinyasa nyeusi na kofia amebeba mfuko wenye rangi ya kijani. Yumo ufuoni mwa baharini.

Mashabiki wamevalia jezi la kibichi mwengine amevalia suti leupe na kushikilia bango lenye maandishi, We Now Need Man City, vuvuzela mkononi.

Jumba la rangi ya majivu limezingirwa na mitiya Kila aina, lina symboli ya msalaba kuonyesha ni kanisa watu wamesimama mbele ya lango la kanisa.

Mwanaume aliyevalia kanzu nyeupe na miwani anajulikana kama Joho, anaongelesha umati wa watu. Vyandarua vyeupe vina vitambaa vya rangi ya bendera ya kitaifa.

Linaonyesha manyumba yenye rangi ya buluu, paa nyekundu, gari iliyomo barabarani...

Mashua iliyomo majini ina kitambaa nyeupe yenye mchoro wa maua na maneno kama inavyosomwa, Mzima House limejaa watu. Bendera la Kenya limewekwa.

Kwenye meza, kuna sanamu ya pundamilia, aina mbili ya paspoti, kama zinavyosomwa, Republic of Kenya Passport na, East Africa Republic of Kenya.

Wachezaji wanawake wenye nguo za kitamaduni wanatingisha mahando meupe. Wanaume wanavalia shati ya rangi ya rangi ya machungwa na shuka za buluu.

Jumba lenye rangi nyeusi limezingirwa na miti pamoja na minazi. Lina bwawa la kuogelea, kando kuna miavuli ya kujikingia jua na vitanda vya kupumzikia.

Wanaume wanaoshangilia wamevalia shati nyeupe na suruali ya bluu ina maandishi ya champions wameshikilia kombe kuonyesha wameshinda.

Mwanaume aliyeshikilia bakora amevalia kanzu nyeupe, anatembea katikati ya kichochoro kando ya nyumba lililopakwa rangi nyeupena kijani bango la mpesa linaonekana.

Gari moshi ama inavyojulikana, SGR lina rangi nyeupe, machungwa, nyekundu na nyeusi. Lina bendera ya taifa la kenya na maandishi kama yanavosomwa 303.

Geti leusi lina seng'eng'e. Lina maandishi meupe kama yanavyosomwa, The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Ndani kuna jumba leupe na mbao ya rangi ya buluu.

Vivusho viwili inavyo julikana kama feri mkoani pwani zimo baharini hutumika kusafiri, watu pamoja na magari hutoka kilindini hadi bara likoni.

Ukuta wenye design ya upinde, limepakwa rangi nyeupe, lina maneno meusi kama inavyosoma, "Welcome to LAMU, UNESCO World Heritage Site."

Ustadh, aliyevelia kanzu na kofia nyeupe, maikrofoni mdomoni. Amesimama kwenye corridor yenye upinde. Waumini wanamsikiliza.

Jumba lenye paa na matofali mekundu imepakwa rangi nyeupe imezungukwa na miti kama vile minazi, mwarubaini, na kadhalika

Wanaume wawili wamesalimiana, moja kavalia jezi lekundu lenye maandishi 'KDF', mwingine suti. Wamesimama mbele ya bango lililoandikwa,'ulinzi stars soldiers first'.

Wamama waliovaa nguo za kitamaduni, wako miguu chuma wamesimama kando ya gari nyeusi. Bango la rangi buluu limechorwa ulimwengu na maandishi kama yanavyosomwa, karibu.

Skrini ya tarakilishi inaonesha peji inayosomwa Miwasco new connection request Applicant name , ID , Passport , Number , Address , Phone number na Pin number .

Ndege ya rangi ya machungwa na maneno meupe kama yanavyosomwa, www.fly340.com limesimama. Mlango wenye ngazi limefunguliwa.

Geti la rangi ya buluu lina msalaba mweupe, ukuta una maandishi kama inavyosoma, Presbyterian Church Of East Africa Makupa Parish P.O Box 97648-80112 Mombasa.

Basi la rangi ya kijani ina maandishi kama inavyosoma, "Cool," limesimama kando ya nyumba, mwanaume aliyevalia suwari nyeusi ako karibu na miti.

Kwenye meza pameandaliwa vyakula aina kama vile bajia za kunde, viazi karai, mahamri, keki iliyoandikwa Eid Mubarak, kaimati, mchele, sring rolls .

Meza iliotandikwa kitambaa imeandaliwa sahani yenye matunda kama ifuatavyo: machungwa, maembe, ndizi, nanazi, malenge na tufaha.

Barabarani pana magari matano, manne yamepakiwa, moja likiwemo ni tuktuk la manjano lililo na maandishi, God is Love, na nambari ya gari kama inavyosomwa KTWB 308N.

Rushani kumezungukwa na uzio uliopakwa rangi nyeupe, majani ya miti yanaelea ndani. Paa ya makuti imezingirwa na minazi.

Magari matatu mbele ikiwemo ni tuktuk na lingine matatu, yamo barabarani yenye round about moja ikiwa na maandishi kama yanavyosomwa, "CT MOMBASA".

Vivusho vitatu vimejaa watu pamoja na magari, vimo baharini. Hutumika mkoani Pwani kuvukisha watu pamoja na magari kutoka ng'ambo ya Kilindini mpaka bara ya Likoni.

Matwana iliyosimama kando ya barabara ina bamba ya gari kama inavyosoma KBG 293E na maandiko ya "Creek" pamoja na vibonzo watatu.

Vivuli kadhaa vya kupumzika, vitanda vya jua ufuoni mwa bahari. Pembeni mwa kichaka pana bango lenye rangi nyeupe, godoro za bluu zimepangwa.

Dawati limo katikati lina wanawake wawili waliovalia shati nyeupe na collar nyekundu, lina maandishi ya kijani kama inavyosomwa, "Information desk."

Wasafiri kadhaa wanapanda ngazi kuelekea ndani ya ndege iliyoko na madirisha mingi na rangi nyeupe pamoja na nyekundu.

Trela la rangi nyeusi imepakiwa na limebeba makonteina mawili moja ya buluu yenye maandishi mekundu kama yanavyosoma, P.I.L, na lengine ni lekundu.

Ubao mweusi yana maandishi meupe kama yanavyosomwa The Portuguese wall paintings of fort Jesus. These pictures were painted in carbon black and red oxide on the plaster of the revetment wall in the bastion of san mateus which is behind this .

Feri mbili za rangi buluu zimetia nanga na nin moja wapo ya vyombo vya usafiri vinavyotumika kuvukisha watu pamoja na magari kutoka mkoani pwani mpaka bara la Likoni.

Wachezaji waliovalia jezi za rangi ya machungwa pamoja na soski ya manjano wanasherekea uwanjani huku halaiki ya watu wakishangilia katika stadium .

Train lime simama kwa barabara la kokoto lina rangi ya nyeupe, nyekundu na manjano picha la bendera ya taifa Kenya limebandikwa.

Vivusho hivi viwili vilivyotia nanga vinajulikana kama feri, vinatumika kuvukisha magari pamoja na watu kutoka mkoani wa pwani mpaka bara la Likoni.

Wachezaji watatu wa kiume, wamesimama na kutabasamu uwanjani. Wamevalia jezi zilizo na maandishi meupe kama yanavyosoma Kenya.

Watu wanne kwenye chandarua, watatu wanaume, mmoja mwanamke. Vitabu viwili pamoja na microphone kwenye meza, kitambaa cheupe kimetandikwa. Mmoja anaandika.

Meli hizi mbili zinazopatikana likoni mombasa, huvusha watu na magari ili waweze kuvuka ukondo wa kilindini ikiunganisha kisiwa cha mombasa na likoni bara.

Majumba yenye rangi nyeupe na buluu, zimo kando ya barabarani. Gari kadhaa zimepakiwa barabarani. Vikingi na nyaya za stima zimo ubavuni mwa barabara.

Ufuoni mwa bahari pana mwani, bafu, nyavu, mfuniko, mmea wa kutambaa yenye rangi ya kibichi, vijiti na matakataka mengineo.

Mwanaume amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi amekalia motafora nje ya nyumba ya kihistoria kama inavyojulikana mkoani pwani Fort Jesus.

Mashabiki watatu wanaojipiga picha. Wawili kavalia jezi nyekundu, mmoja shati nyeupe lenye bendera la kitaifa la kenya na kofia la kijani.

Wanaume wawili mmoja kavalia kauni na mwingine suti, wamekaa wakiskiza mawaidha. Bango lekundu lina maandishi meupe, kama yanavyosoma, "Government Services" .

Ndege nyeupe imesimama ina maandishi mekundu kama inavyosomwa, Safari Line. Abiria wawili wanapanda ngazi kuelekea ndani, mmoja anaongelesha mwanaume mwenye vazi la rangi ya kijani.

Umati wa watu unahutubiwa wengine wamenyoosha mikono hewani. Mmoja amebeba bango lenye maandiko Raila Kalonzo 2017. Kuna miti na nyaya za stima

Magari yamepakiwa, askari kasimama barabarani amevalia shati la buluu, kofia na suruali jeusi. Jengo lina maandishi kama yanasoma, Vyoo Center Point Plaza.

Jiwe la kijivu linalojulikana kama monument lina maandishi kama yanavyosomwa, "To the memory of these officers, NCOs, and men of the East African Expeditionary Force, who died between July 1916."

Vivusho kadhaa, vimetia nanga ufuoni mwa bahari. Lengine la rangi nyeupe na buluu, limo majini lina maneno meusi kama yanavyosoma Bahati.

Jumba lililojengwa kwa mawe lina paa la blue pamoja na mlango. Juu yake kuna maandishi meusi, nyekundu na blue kama inayosomwa, "A house of prayer for all nations."

Mwanamke anayejulikana kama Martha Koome amesimama mbele yake kuna microphone nyuma kuna maandishi meupe kama yanayosomwa, Nation's Justice.

Ndege nyeupe lenye mchoro wa rangi nyekundu limesimama. Lango li wazi. Abiria wamepanga foleni kuonyesha tikiti zao ili waweze kupata kuingia.

Wanaume wamevalia suti nyeusi, wengine ya machungwa, wamevalia kofia, na wote wamesimama mbele ya audium iliyo na maandishi ya machungwa kama inavyosomwa ODM.

Rais wa taifa la Kenya amevalia suti leusi, anatia saini. Mbele yake bendera la taifa la Kenya, ubavuni mwake, mwanamke wa kwanza, Rachel Ruto.

Kivuko lililojaa watu, linasonga majini, bamba lake limening'inia ndani, lina rangi la buluu , nyeusi na nyeupe.

Jengo lililopakwa rangi nyeupe lina milango miwili meusi na paa ya makuti. Mbele yake lina dirisha ya glasi na maandishi chini kama yanavyosomwa "Diamond's watersports and diving centre".

Kivusho kiliyomo majini kimejaa watu, mmoja amesimama akishikilia nguzo upande wa nguo, bendera imesimamishwa.

Kitabu takatifu kinachoitwa Quran. Waislamu hutumia, kina maandishi ya kiarabu mengine yenye rangi nyeusi na nyekundu.

Matatu yenye rangi nyekundu na maandishi meupe limo barabarani. Nyuma yake kuna lori la kibichi. Kando yake kuna pikipiki iliyopakiwa.

Sinia la duara la brass limewekwa ndani ya boksi yenye rangi nyekundu na kitambaa cheupe kama onyesho. Lina mahandishi juu yake meusi kama yanavyosomwa, 19th Cen, tury karne ya 90.

Tuktuk za rangi ya manjano zimo barabarani, wapita njia wanavuka barabara, msikiti wa rangi ya brown na gari nyeupe.

Feri mbili zilizomo majini, zinapatikana mkoani mombasa, ni vyombo vya muhimu vya usafiri kwa wakaazi na wasafiri kuwavukisha pande hizi mbili.

Tuktuk ya rangi ya manjano lina dereva aliyevalia suruali ya buluu, limo barabarani. Gari nyeusi limepakiwa kando. Mwanamume aliyevalia shati leupe anavuka barabara.

Mwanaume ameshikilia mikrofoni amevaa suti nyuma yake bendera la taifa la Kenya na maandishi meusi yanayosomwa, "Milimani High Court Civil Division".

Mashabiki wenye jezi za manjano wamo uwanjani. Mmoja amevalia kofia na kufungua mikono, ishara ya kuonyesha anashangilia.

Tuktuk ya rangi ya manjano. Ina dereva aliyevalia kanzu nyeupe, noti mkononi na nambari ya gari yenye rangi nyeusi kama inavyosomwa KTWA 357X.

Wanawake kwa wanaume wamevalia nguo zenye rangi nyeusi, nyeupe na nyekundu ya kitamaduni ya kabila ya Giriama. Wamo uwanjani wakitumbuiza watu.

Mwanamke aliyevalia shati jeusi na rangi nyeupe, nyekundu na kijani amebeba vuvuzela iliyowekwa bendera ya taifa la Kenya.

Jengo lenye umbo la kivimbe limepakwa rangi ya kijani na nyeupe, pembeni mtu amekaa amevaa shuka na kofia la walahi.

Wachezaji watatu wa kike wa mpira wa mkono, wawili wamevalia jezi ya bluu na soksi nyeusi, mmoja jezi nyeupe ameshikilia mpira mweusi.

Basi la rangi ya kijani lenye maandishi meusi kama inavyosomwa, Cool Coaches, limeegeshwa katika petrol station iliyo na maandishi mekundu kama inavyosomwa, Rubis.

Meli ya rangi buluu na nyeupe, limo majini, linaendeshwa, lina maandishi meupe kama anavyosoma, "Mall Elugha S."

Mwanaspoti anayeshiriki katika mbio za kuruka kwa muda mrefu ameangukia mchangani na amevaa bangle nyeupe lenye maandishi meusi inayosoma, Maina.

Uwanjani pamejaa wachezaji. Timu ya kwanza imevaa jezi la rangi ya kijani na la pili limevaa jezi nyeupe pamoja na rangi ya buluu, referee .

Feri ya likoni inayopatikana mombasa kuvusha watu, magari pamoja na pikipiki, mkondo wa kilindini ikiunganisha kisiwa cha mombasa na likoni bara limetia nanga ufuoni.

Msikiti wenye rangi nyeupe na madirisha mawili ya manjano ina megafoni mbili, maneno ya kiarabu meupe na mengine kama yanavyosomwa, Mandri Mosque.

Jumba lililopakwa rangi ya nyeupe na brown linaonekana kuwa la historia. Lina mchoro wa pinde na milango na dirisha.

Mtini pana bango lenye maandishi meupe yanayosomwa Kongo Mosque Welcome All . Pembeni, debe limesimama lenye mchoro wa ndege wa rangi ya blue .

Mwanamume mwenye kofia nyekundu amejitandaza shuka shingoni, amevalia shati jeupe lenye maandishi meusi kama yanavyosomwa, www.dreamdestination.com.

Sakafuni mwa korido pamejaa maua ya rangi ya machungwa. Vitambaa vimefungwa kwenye viti, saa imewekwa ukutani na taa imening'inia.

Juu ya mlango wa ukumbi wenye pinde kuna saa, chini yake kuna zulia ya buluu, kando yake kibao cha dhahabu pia taa ya mrija.

Nyumba kimejaa viti mbili na steji yenye picha ya nyaya na bango leupe lenye mahandishi mekundu kama inavyosomwa, "In His Steps."

Kwenye rafu kuna vijikita vidogo viwili. Boksi mbili za buluu yenye maandishi nyeupe kama yanavyosomwa, "Add E95 100li Ac Adapter."

Vitanda kadhaa vya kuota jua, vimo chini ya mwavuli ya makuti. Zimeekelewa godoro zilizopangwa za rangi ya buluu, kwenye ufuo wa bahari.

Mabango ya mawe matatu, yamewekwa katika roundabout iliyojaa miti. Yana maandishi meupe kama yanavyosomwa Diani Beach Resort and Spa na Mayers Spa.

Kivuko kama kinavyojulikana feri kimetia nanga na wanabodaboda wanatia kasi. Lina maandishi nyekundu kama yanavyosoma Imo 9810886. Linatumika kuvukisha magari pamoja na watu.

Vivuko viwili vimo baharini. Moja limo ufuoni na kapakiwa magari, ingine watu. Barabarani magari ka simama.

Wachezaji wanawake wamevalia jezi za buluu yenye maandishi nyeupe na soksi nyeusi. Wamesimama uwanjani pamoja na kochi aliyevalia shati jeupe, kofia nyekundu.

Lori la buluu limesimama barabarani limepakiwa makontaina mawili ya rangi nyekundu. Ubavuni meli nyeusi limetia nanga na ngazi kuwekwa.

Miti ya minazi zimekusanyika vijumba vyenye paa ya makuti vimo ufuoni wa bahari fani vimejaa baharini, goli ilioko na vijiti vya rangi ya manjano.

Dawati leupe lenye mahandishi ya kijani na meusi kama inavyosomwa, "Information Desk, Huduma Kenya." Imesimamiwa na mwanamke mwenye skati nyeusi.